Migomba ya ndizi inaonekana matawi yake yamechomwa na ata yameanza kubadilisha rangi huku yakinyauka. Kunaonekana miti mbali mbali na pia kuna nguzo ya chuma inayoonekana kwa umbali.

Manthari haya ni ya kijijini, paa la jengo linaonekana. Pia pale chini kuna nyasi ya kuvutia. Upande wa kando kuna shamba la ndizi ambalo migomba ya ndizi inaonekana ikiwa imemea kwa wingi.

Migomba ya ndizi yenye afya kabisa inaonekana. Matawi yake ni ya rangi ya kijani kibichi. Migomba yenyewe imepandwa kwa mpangilio wa kufurahisha sana. Watu wawili wanaoonekana wakiwa mtu mmoja akiwa amesimama kule mbali na mwengine akiwa anatembea.

Ngombe mmoja ameinama kuonyesha kuwa anakunywa maji au anakula. Amewekwa ndani ya jengo fulani ambalo limetengenezwa kwa vijiti na lina mabati kwa upande mmoja. Nje kuna vibuyu viwili; moja ya rangi ya manjano na nyingine ya rangi nyeupe.

Jengo hili lina duka ya kuuzia maziwa. Limejengwa kwa kutumia mabati. Kando yake upande mmoja kuna lango lililofungwa la rangi ya samawati na kwa upande mwingine kuna lango lililofunguliwa na ni la rangi ya kijani kibichi. Watu wengi wanaonekana wakiwa wananunua maziwa.

Biashara ya matunda katika soko hili imeshika kweli kweli. Ndizi zinaonekana zikiwa zimening'inia kwa upande wa juu. Kuna zile za rangi ya manjano na zile za rangi ya kijani kibichi. Vitunguu pia vinaonekana.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wanawaosha ng'ombe. Tanki kubwa jeusi la maji limewekwa pale. Paipu za rangi ya kijani kibichi ndizo zinazotumika kupitisha maji hii. Ng'ombe wawili ndio wanaoonekana.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi ya rangi ya kijani kibichi ameketi huku akiwa anamkamua ng'ombe. Ndoo nyeupe imewekwa pale chini kuhakikisha kuwa maziwa hayamwagiki ardhini. Ng'ombe huyu amefungwa miguu ya nyuma ili asije akachezacheza wakati anakamuliwa.

Ndizi kubwa sana linaonekana likiwa linaning'inia kwenye mgomba ulioinama. Chini kuna matawi lilioanguka na yakakauka. Pia kuna magugu yaliyomea upande huo mwingine na yana rangi ya kijani kibiachi.

Chakula kina pakuliwa hapa kuna bakuli za rangi ya buluu na vile za rangi ya kijani kibichi, wanawake ndio wanaoonekana huku mmoja anatumia kijiko kupakua, nyuma kuna majani yanaonekana na pia kuna ukuta.

Mwanamke mmoja aliyevalia ovaroli ana kibuyu cha rangi ya samawati mgongoni na upande wa juu na chini wa kibuyu hicho ni ya rangi ya manjano. Anawanyunyizia ng'ombe dawa. Nyasi inaonekana ikiwa imekauka na kwa umbali kuna miti.

Matawi ya migomba ya ndizi yaliyo ya rangi ya kijani kibichi na yenye afya kweli kweli yanaonekana miti inaonekana kwa mpangilio unaokuwa kuna mteremko au mlima upande huu kule mbali kuna mbingu.

Watu wawili wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa nyeupe nyeupe na pia wamejifunika vichwa. Wamevalia makoti meupe pepepe huku wakiwa wanamwaga maziwa kupitia kwenye kichungi kuhakikisha tu hakuna uchafu unaopita.

Watu wengi wamekusanyika huku watano wao wakiwa wamevalia kofia nyeupe pe pe pe. Mwanamke mmoja ameshika kifaa fulani mkononi huku akiwa anazungumza na kuwaonesha wengine wakiwa wanamtazama kwa makini sana. Mwanaume mmoja aliyevalia miwani anachomoza kichwa chake ili kuona kile mwanamke huyu anachofanya.

Ng'ombe wenye pembe wanaonekana wakiwa wanatafuta chakula kwenye taka. Hii inaonyesha kuwa huku kuna kiangazi kikubwa kwa hivyo ng'ombe hawa kupata chakula imekua ni vigumu. Ng'ombe mmoja anaonekana akiwa anaumia kwa jua kali.

Mwanaume mmoja yuko shambani na anaonekana akiwa amefurahia sana huku akiwa anaonesha mavuno yake. Baadhi ya mahindi yametolewa ngozi. Jua lina waka, mzao ni mkubwa na rangi ni kijani kibichi.

Kundi la watu limekusanyika karibu na rundo kubwa la nafaka, yaliyowekwa juu ya turubai ndani ya mikanda nyekundu, samawati na nyeupe. Mtu mmoja yuko juu ya hilo lundo akifanya kazi kama vile kusambaza au kukausha kifaa.

Huenda hapa ni sokoni au mahali tu pa kupanga ndizi kabla ya kusafirisha. Mtu mmoja anaonekana akiwa anawekelea ndizi zingine huu ya zile zilizopangwa tayari. Ndizi hizi zimepangwa kwa mpangilio fulani. Jua linawaka.

Mwanume mmoja ameinuma kibuyu cha rangi ya kijani kibichi huku akiwa ameinama kuhakikisha anamwaga maziwa kwa chombo hicho kingine, mwanamke aliye hapo ameshika kichungi kuhakikisha maziwa haya yanayopita hayana uchafu wowote.

Jua limewaka kwelikweli, mimea hii iliyoshambani tayari imeanza kukauka inaonyesha kua ni wakati wa mavuno, mahindi yanaonekana kua yameinama tu! kutoka kwenye mimea . Pia kuna mti unaoonekana kwa umbali.

Wanaume wawili wamechuchumaa huku wakiwakamua ng'ombe, maziwa yanaelekezwa kwenye ndoo zilizowekwa sakafuni, ng'ombe hao wamefungwa miguu ya nyuma ili kuhakikisha tu hawa songi songi au kucheza cheza wakati wa kukamuliwa, kuna watu walio simama huku wakitazama .

Ndizi zilizoiva kabisa zinavutia zikiwa kwenye migomba. Jua limewekwa. Migomba hii ina majani ya rangi ya kijani kibichi, chini kuna matawi yaliyokauka.

Mwanamume mmoja aliyechafuka amechuchumaa huku akimkamu ng'ombe. Maziwa yanaelekezwa kwenye ndoo ya rangi ya samawati . Ngo'ombe huyu ana pembe moja iliyoenda upande wa juu na nyingine iliyoenda upande wa chini.

Wanaume wawili wanachuchumaa huku wakiwakamua ng'ombe wawili ng'ombe hawa wamefungwa miguu ya nyuma kwa kamba. Ndoo zimewekwa pale kuhakikisha kuwa maziwa hayamwagiki popote tu bali yanaelekeshwa kwenye ndoo hizo. Watu wamesimama huku wakitazama.

Chumba hiki ni cha kuweka maziwa. Kina rangi ya bluu na pia rangi nyeupe. Wanaume kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama upande wa nje wakiwa wanazungumza na baadhi yao kutazama upande wa ndani. Mwanaume mmoja ameshika chombo cha maziwa na kukiinua ili kumwaga maziwa hayo kwenye chombo kingine.

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya muuzaji wa sokoni anaonekana huku akiwa ameshika shada la ndizi lililo mbele yake, migomba ya ndizi inaonekana kando kando pia kuna kivuli inachoashiria jua lina waka.

Watu watatu wako ndani ya shamba la ndizi. Baadhi ya ndizi zimekatwa na kuwekwa juu ya matawi kuhakikisha tu haziguzi udongo. Mtu mmoja amepiga magoti na kuinama huku mwingine akiwa anatazama ile ndizi iliyowekwa chini.

Mwanaume mmoja yuko ndani ya shamba ya migomba, amevalia kofia nyeupe na shati la rangi ya samawati. Ameshika ili kuonyesha kitu kwenye jani ya mgomba. Hii inaweza kuwa shughuli ya kilimo kama ukaguzi wa ugonjwa wa migomba au mafunzo kuhusu utunzaji wa migomba.

Hili ni shamba la ndizi ambapo migomba inaonekana. Ndizi imefunikwa kwa mifuko ya plastiki ya rangi ya samawati. Hii ni mbinu ya kawaida ya kilimo bora kwa ajili ya kulinda ndizi dhidi ya wadudu na ndege na hata kupunguza madhara ya jua kali.

Watu watatu wanaonekana, wote wamevifunika vichwa vyao, wamevalia makoti jeupe na magoti nyeupe pe pe pe. Mwanamke mmoja ameketi juu ya kiti cha plastiki cha rangi ya kijani kibichi. Jiko liko katikati yao na kuna sufuria lililowekwa maziwa.

Marundo ya nyasi kavu zilizofungwa kwa mafungu makubwa na kupangwa ndani ya ghala, zinaonekana nyasi hizo zimewekwa juu ya mbao za kuwekea mizigo ili kuepuka unyevu kutoka sakafuni ambao unaweza kufanya nyasi hiyo kuharibika kwa haraka, mwanga mdogo unaonekana kuashiria jua linawaka.

Shada la ndizi la rangi ya kijani kibichi linaonekana, ndizi hizi zimewekwa sakafuni tu! matawi yaliyokauka yanaonekana kwa kando kando na pia chini. Ndizi hizi zimekatwa kwa kutumia panga.

Hili ni shamba la ndizi. Migomba inaonekana ikiwa na afya kuonyesha kuwa imepokea maji ya kutosha. Angani kuna wawingu meupe. Jua linaonekana likiwa linawaka. Kwa upande huu mwingine kuna majani.

Lori la kubebea maziwa linaonekana likiwa limeegeshwa. Mwanaume mmoja anabeba maziwa hiyo kwenye vyombo hivyo akivishukisha, huku mwanamume mwingine aliyevalia kofia nyeupe pepepe akichukua na kupitisha kwenye kichungi.

Mwanaume mmoja anatabasamu kweli kweli kuonyesha kuwa yuko na furaha, huku akiwa anaifanya kazi yake. Ameinua chombo cha maziwa ili kuchuchunga na kuweka katika chombo kingine. Kule nyuma kuna miti na pia angani kuna mawingu.

Mwanaume mmjoa amesimama uku miguuni akiwa amevalia mabuti meupe pepepe kando yake kuna paipu linalotoa maji kumwagika sakafuni. Ng'ombe mmoja amesimama uku akiwa amezuiliwa na nyororo.

Mazingira haya ni ya shambani. Magomba ya ndizi yanaonekana huku gomba la kwanza likiwa kubwa kabisa na rangi ya kijani kibichi. Kuna mtu anayeonekana akiwa amesimama kando tu ya kichaka. Majani chini pia yanaonekana.

Ng'ombe wamesimama karibu na chombo cha maji. Ng'ombe mmoja anaonekana akiwa amejilaza chini kuonyesha uchovu. Sehemu hii imefunikwa upande wa juu kwa paa kuhakikisha kuwa ng'ombe hawa hawachomwi na jua.

Hapa ni shambani kulingana na udongo unaoonekana sakafuni. Magomba ya ndizi yamepangwa kwenye mashimo. Kule nyuma kuna miti inayoonekana na pia kuna nyasi inaonekana kwa upande huu mwengine.

Wanawake wawili waliovalia vizuri sana, wamejifunika kichwa, wamevalia barakoa na pia makoti meupe pepepe. Wanaonekana wakiwa wanapima maziwa. Watu wengine wamekusanyika pale kando wakiwa wanazungumza. Mtu mmoja anawapiga picha.

Mwanamume mmoja aliye valia mabuti anaonekana akiwa anaupanda mgomba wa ndizi barabarani, wavulana wawili wamesimama tu! hapo kando tu wakitazama. Pikipiki mbili zimeegeshwa na mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi kwa umbali.

Mazao ya shambani ambao ni ndizi, yako sokoni. Mengine yamefungwa kwenye magunia tayari kusafirishwa au kuuzwa. Wauzaji wameketi, wanawake watatu wanaonekana wakiwa wanazungumza. Mtu mmoja anaonekana akiwa ameegemea mizigo. Wengine wanaonekana wakiwa wanatembea tu.

Mvulana mmoja aliyevalia shati ya rangi ya samawati anaonekana akiwa amesimama. Mbele yake kuna ng'ombe kadhaa ambao pia wanasimama tu. Kuna kivuli kilichotengenezwa ili kuwakinga ng'ombe hawa na jua. Kwa mbali kuna viti.

Ndizi nyingi sana zilizoiva zinaonekana zikiwa zimewekwa juu ya kibanda. Mtu mmoja ameinua shada la ndizi huku akiwa amefurahia sana. Nyuma yake kuna mtu anayeonekana. Pia kuna miti kwa mbali.